Mfumo wa kilimo ambapo mimea inakuzwa bila udongo. Mimea hii imepandwa katika mabegi meupe na inastawi vizuri. Mandhari ni ya safu ambayo inasaidia kulinda mimea na kudhibiti mazingira yake. Njia hii ya kilimo ni muhimu sana katika maeneo yenye uhaba wa ardhi au maji, kwani inaruhusu uzalishaji wa mazao kwa njia endelevu na bora.

Mfumo wa kilimo ambapo mimea inakuzwa bila udongo kwa kutumia maji yenye virutubisho. Mimea imepangwa kwenye rafu za chuma zenye tabaka tatu zilizowekwa ndani ya chumba. Tabaka za juu zina mimea ya mboga nyingine za majani. Tabaka za chini zina mimea rangi nyekundu.

Mfumo wa kilimo ambapo mimea inakuzwa bila udongo. Kuna safu tatu za mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa na kila bomba lina mashimo ambamo mimea midogo ya kijani kibichi imepandwa. Mimea inastawi vizuri na majani yake yana afya.

Mfumo mdogo wa kulima mimea bila kutumia udongo bali kutumia maji yenye viritubisho. Mimea ya kijani imepandwa kwenye sehemu ya juu ya na mmea mwingine wa nyekundu umepandwa kwenye sehemu ya chini. Mimea yote miwili ina afya na inakua vizuri.

Mfumo wa kilimo ukiwa umewekwa nje. Safu nyingi za mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa na kila bomba lina mashimo ambamo mimea midogo ya kijani kibichi yamepandwa. Mimea inakuwa vizuri na majani yake yana afya. Mabomba yameunganishwa na mfumo wa ulazaji wa maji ambao mirija midogo inaingia kwenye mabomba.

Safu nyingi za mimea midogo ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye matundu yaliyokatwa kwenye maboksi meupe. Watu watatu wanafanya kazi kwenye mfumo huu. Chafu ina muundo wa chuma na paa la plastiki au nyenzo nyingine inayoruhusu mwanga kuingia. Mimea inaonekana ikistawi bila udongo ikipata virutubisho kutoka kwenye maji yanayozunguka kwenye mfumo huu.

Mfumo wa kilimo, ambapo mimea midogo imepandwa kwenye mkebe ndogo, na kuwekwa kwenye mabomba ya PVC. Mimea hiyo, ina majani ya kijani kibichi na iko katika hatua za awali za ukuaji. Mikebe hiyo imetengenezwa kwa udongo, au nyenzo nyingine inayofanana.

Mfumo wa kilimo, ambapo mimea ya matunda inakuzwa bila udongo. Mimea hiyo imepandwa kwenye vyombo vyeusi vilivyotundikwa kwenye mabomba meupe yanayopita kwa usawa. Majani ya mimea yana rangi ya kijani kbichi na yanaonekana kuwa na afya.

Mmea mdogo uliopandwa kwenye mkebe mweupe. Mmea huyo una majani ya kijani kibichi na baadhi ya majani yana rangi ya nyekundu au kahawia. Majani ni ya umbo ya mviringo na yana afya. Mkebe mweupe una ukubwa wa kati na umetengenzwa na plastiki.

Mfumo wa kilimo ukiwa na ngazi tatu. Kila ngazi ina mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa na mimea mbalimbali inakua ndani yake. Mimea iliyo kwenye ngazi ya juu ina majani marefu na membamba labda ni kama mchicha au sukuma wiki. Ngazi ya katikati ina mimea yenye majani mapana na ya mviringo. Ngazi ya chini pia ina mimea midogo yenye majani ya kijani.

Mfumo wa kilimo ambapo mimea imepandwa katika mabomba meupe ikipokea virutubisho moja kwa moja kupitia maji. Mimea hii inastawi bila udongo, jambo la ufanisi na njia ya kilimo. Mandhari inaonyesha muundo wa mbao na paa la plastiki ambayo inasaidia kulinda mimea.

Safu nyingi za mimea ya mboga, mingine ikiwa michanga na mingine ikiwa imekomaa zaidi. Zimepandwa kwenye mabegi meupe. Mimea hii inastawi vizuri ndani ya safu ambayo ina muundo ya chuma na paa la plastiki au nyenzo nyingine inayoruhusu mwanga kuingia.

Safu nyingi za mimea ya kijani kibiji, labda ni mchicha au aina nyingine ya mboge sawa na hiyo, zimepandwa kwa utaratibu mzuri. Mtu moja anafanya kazi katikati ya safu, amevaa kofia pana na nguo zinazomlinda. Muundo huu ni wakisasa na paa la plastiki au nyenzo nyingine inayorusu mwanga kuingia.

Shamba kubwa lililojaa mimea, ya kabichi au mboga nyingine za majani. Mimea imeenea kwa wingi, ikiunda mandhari ya kijani kibichi. Upande wa nyuma wa shamba, kuna miti na majengo madogo, ambayo yanaweza kuwa nyumba au ghala. Anga lina ukungu kidogo, ambayo inaweza kuashiria hali ya hewa ya baridi, au asubuhi na mapema.

Safu za kabichi shambani zilizopandwa kwa mistari miwili imeshikana kisha kuwacha mwanya mdogo na kurudia tena. Zinaonekana kuwa na rangi nzuri ya kijani kibichi na pia ukubwa wake ni kama zipo karibu kuvunwa.

Tingatinga la rangi ya nyeusi na kijani, liko shambani likifanya usafishaji. Linaweza shughulikia mistari mitano bila kusumbuka. Hii inamaanisha kazi itafanyika kwa muda mfupi ukilinganisha na lile la kusafisha moja pekee yake.

Kundi kubwa la kuku kwenye banda, kuku wengi wana rangi ya kahawia na wamejaa kwenye eneo ndogo, banda lina sehemu ya juu yenye paa na rafu za mbao ambapo kuku wengine wamesimama, kuna ndoo za plastiki zilizotawanyika ndani ya banda ni ishara ya ufugaji wa kuku kwa wingi labda kwa ajili ya mayai au nyama.

Matunda yenye rangi nyekundu yanapita kwenye mashine ya kichukuzi huku vikikaguliwana mfanyakazi anayeonekana kwa umbali. Amevalia shati ya nyekundu na kufunga kimori cheupe. Mashine hii inaweza kutenganisha matunda na uchafu usio takikana.

Chafu kubwa ambamo mimea ya nyanya ya uridhi inakuzwa. Watu wawili wanaume wanafanya kazi ndani ya chafu. Moja wao amesimama wima akiwa amevaa shati la kijani na suruali za jeans ,huku mwingine akiwa ameinama akiangalia mimea. Mimea imesimama wima na imefungwa kwa kamba au nyuzi zinayoning'inia kutoka juu ya chafu zikiwa na majani mengi ya kijani kibichi.

Wafanya kazi katika kiwanda cha nyanya, wako shuguli za kuchagua na kufunga tunda lile la nyanya. Wamevalia sare ya kazi na kufunika nywele, ilikuzuia uchafuzi wa bidhaa kutokana na nywele zao. Mazao yanapangwa kulingana na ukubwa wao.

Shamba kubwa lenye mimea ya kabichi zilizopandwa kwa mistari iliyonyooka. Kabichi zinaonekana kuwa na afya nzuri na mazingira ya shamba ni safi yenye udongo mwekundu na anga ya samawati. Hii ni ishara ya kilimo bora na cha kisasa.

Kundi kubwa la vifaranga wadogo wakiwa wamekusanyika kwenye sakafu iliyofunikwa na machujo ya mbao na malisho mengine. Vifaranga hao wana rangi nyeupe au ya manjano hafifu na ni wengi sana wakiwa wanesongamana katika eneo hili.

Shamba kubwa lililojaa mimea ya kabichi ikiwa imeenea kwa wingi katika mistari iliyopangwa vizuri. Vichwa vingi vya kabichi vimejaa na viko tayari kuvunwa. Ardhi katikati ya mistari ya kabichi ina rangi ya udongo mwekundu. Upande wa nyuma wa shamba kuna miti na majengo madogo yaliyotawanyika.

Shamba kubwa la matunda ya strawberry .Kuna safu nyingi zilizotumia mabomba meupe kupanda mimea hiyo. Mimea imewekwa kwenye nyumba yenye mabati meupe yanayoingiza mwangaza na pia kwa ajili ya ulinzi. Mandhari ya eneo hilo la kilimo na miti michache iko kwa umbali.

Wakulima wanatayarisha shamba kwa shughuli za kupanda, kwanza inaanza na kuchimba mitaro ambayo itatumika. Hiyo mitaro itawekwa maji ili kuwezesha mchanga kupata hali ambayo itaruhusu mbegu kumea. Mbolea pia huongezwa ili kuongeza madini yanayohitajika kwenye mimea

Shamba ambapo mfumo wa umwangiliaji wa matone unatumiwa. Mimea midogo imepandwa kwenye matuta ya udongo. Mfumo wa umwangiliaji una mabomba meusi yanayopita kando ya matuta, na matone ya maji yakitoka kwenye mabomba moja kwa moja kwenye udongo karibu na mimea.

Shamba kubwa lililojaa mimea ambayo ni kabichi au mboga nyingine za majani. Mimea imeenea kwa wingi ikiunda mandhari ya kijani kibichi. Upanda wa mbele wa shamba, kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone. Ukiwa na mabomba meusi yaliowekwa kwenye ardhi yakipeleka maji moja kwa moja kwa mimea. Pia kuna bomba refu la rangi ya samawati.

Teknolojia ya kutumia maji kwa njia ya kuyatunza vyema katika kilimo. Maji yanafunguliwa hadi pale yanapotakikana alafu yanafungwa. Njia hii ya kunyuisha mimea maji inasaidia kumea bila dhiki na matatizo.

Shamba dogo ambalo limeandaliwa kwa kilimo kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji matone. Kuna safu nyingi za mimea midogo ambayo inaweza kuwa mboga, yakiwa yamepandwa kwenye matuta ya udongo. Kila mstari wa mmea una bomba jeusi la umwagiliaji ukipita kando yake na matone ya maji yakitoka kwenye bomba moja kwa moja yakidondokea kwenye mizizi ya mimea.

Mmea mchanga unaonekana kama ambao umejitokeza kutoka kwa mbegu iliyopandwa. Pipe inayotumiwa kuweka maji hapo shambani imelazwa hapo kando yake. Mchanga unaaonekana kuwa ambao umelimwa muda mfupi awali. Haya yote ni maandalizi ya kupata mavuno mema.

Shamba lililotandazwa kwa mimea mingi ya kijani kibichi ambayo ni mboga. Mimea imeenea kwa wingi na inakua vizuri. Katikati ya shamba kuna mfumo wa umwagiliaji ambapo maji yanatiririka kwa nguvu juu kutoka kwenye bomba au mfereji mdogo yakimwagilia mimea iliyo karibu.

Aina ya mboga, iliyopandwa udongoni kwa mistari na kando yake kuna bomba ya maji yenye rangi nyeusi. Mmea una ua la rangi ya manjano, na udongo wake unaonekana kuwa umelimwa awali.

Eneo ndogo la shamba ambapo mimea tisa mifupi imepandwa. Mabomba ya rangi ya kijivu yanaleta maji kwa kila mmea. Udongo unaozunguka umekauka na ni wa rangi nyekundu. Kando yake kuna miti midogo inamea.

Mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyizia maji, ukitumiwa katika shamba. Safu ya vinyunyizio vya maji vimeunganishwa kwenye bomba la samawati, na Kila kinyunyizio kinatoa maji kwa nguvu katika mwelekeo tofauti, yakimwagilia mimea midogo iliyopandwa kwenye matuta ya udongo. Mimea ina majani machanga ya kijani na inakua vizuri.

Shamba la mahindi ambapo mimea ya mahindi imeshamiri, na imerefuka na Iko na afya nzuri. Mimea hii ina majani marefu ya kijani na iko katika hatua ya kukua au tayari inazaa mahindi. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone kando ya mimea ambao unahakikisha kuwa mimea inapata maji ya kutosha.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba. Bomba refu limelazwa kwenye ardhi yenye udongo. Bomba hili lina matone madogo yaliyopangwa kwa umbali fulani ambayo yanatoa maji moja kwa moja kwenye ardhi karibu na mimea midogo inayoanza kukua.

Shamba lililoandaliwa kwa kilimo kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji matone. Kuna safu nyingi za mabomba meusi yakiwa yamewekwa juu ya ardhi lenye rangi ya udongo. Mabomba haya yana matone madogo yaliyopangwa kwa umbali flani ambayo yanatoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mimea midogo ya kijani kibichi inaonekana ikianza kukua karibu na matone haya.

Mabomba ya maji yaliyowekwa kwa shimo lililofunikwa na changarawe ndogo ndogo za rangi ya kahawia. Pande za eneo hili zina rangi ya kijani. Kuna waya mweusi unaounganisha mabomba haya. Hii ni sehemu ya mfumo wa umwangiliaji wa maji unaotumika sana kwa ukulima ili kumwangilia mimea kwa njia inayodhibitiwa na yenye ufanisi.

Eneo la shamba liliopandwa kwa mistari limejazwa maji ili kuweza kusaidia mimea hiyo nafasi njema ya kumea. Bomba za maji ya rangi nyeusi zinaonekana kutoka pale. Udongo ni wa rangi nyekundu na maji ni masafi.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone, mabomba meusi yamewekwa kwenye ardhi yakipelekea maji moja kwa moja kwenye mimea iliyopandwa, mimea, iko kijani kibichi na inastawi vizuri, kuna mnyama mdogo ngedere karibu na mfumo huu.

Bustani ndogo iliyotengenezwa kwa mbao ambapo mimea midogo imepandwa kwenye udongo. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone na bomba nyeusi likipita juu ya udongo. Mimea ina majani ya kijani kibichi na inachipuka. Madhari ni ya inje labda kwenye ua wa nyumba au bustani ndogo.

Ndani ya chafu kubwa ambayo mimea ya pilipili hoho inakuzwa kwa wingi. Mimea imesimama wima na imefungwa kwa kamba au nyuzi zinazoning'inia kutoka juu ya chafu, zikiwa na majani mengi ya kijani kibichi na matunda ya pilipili yaliyoiva. Mengi yakiwa ya rangi ya manjano angavu na machache mekundu.

Shamba kubwa la nyanya ambapo mfumo wa umwagiliaji wa matone umetandazwa. Mimea midogo ya nyanya yenye majani mengi ya kijani, imepandwa kwa safu zilizonyooka kwenye udongo mwekundu. Kila mstari wa mimea una bomba jeusi la umwagiliaji wa matone, linalopita kando yake likitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.